Mazingira haya ni ya shambani. Tunamuona mtu aliye na jinsia ya kiume akiwa ameshikilia tanki lililo na dawa ya mimea, huku akiwa amevalia nguo zilizo na rangi tofauti ikiwa waridi na nyeusi.

Mazingira haya, ni ya hospitalini. Tunaona maji machafu yaliyofurika na kukusanyika mahali moja likiingia kwenye mlango wa hospitali, iliyo na rangi nyeupe.

Mazingira haya ni ya hospitalini. Tunamuona mtu aliyesimama akiwa jinsia kiume akimwelezea mwenzie aliyeketi kitako huku akiwa amevalia shati lenye rangi ya kijivu akimsikiza mwenziwe.

Mazingira haya ni hospitalini. Tunamwona muuguzi aliyevalia sare zilizo na rangi tofauti ikiwemo nyekundu, nyeupe na nyeusi, huku akimpatia chanjo mtoto mdomoni.

Mazingira haya ni ya matibabu. Tunamwona mtu aliye na jinsia ya kike, aliyevalia kabuti iliyo na rangi nyeupe, akimshughulikia mtoto, huku mama akiwa amevalia shati iliyo na rangi ya samawati.

Mazingira haya ni hospitalini. Tunamwona daktari akiyevalia koti iliyo na rangi nyeupe akimhudumia mgonjwa aliyevalia barakoa huku akiwa amelala na nguo zilizo za rangi nyeusi.

Mazingira haya ni ya barabarani. Tunaona barabara iliyojaa maji huku kukiwa na gari iliyo na rangi ya kijivu liking'ang'ana kupita huku kila mahali kukiwa kumefurika.

Mazingira haya ni hospitalini tunaona watu wenye jinsia ya kike na kiume, huku muuguzi akimdunga mwanamke sindano kwenye mkono huku wengine wakiangalia.

Mazingira haya ni hosipitalini, tunamuona mtu aliye na jinsia ya kiume aliyevalia kabuti nyeupe akielezea watu jinsi wanavyoitumia mashine.

Mazingira haya ni ya shambani tunaona mahindi iliyo na rangi ya kijani, limezingirwa na panzi huku na kule zilizo na rangi ya kikahawia.

Wanawake wawili waliovalia barakoa wanaonekana wamesimama wakihudumiwa na mwanaume aliyevalia barakoa ambaye ameshika kalamu na karatasi akiandika.

Mazingira haya ni ya nyumbani. Tunaona wanawake wawili walio na jinsia ya kike wakinong'onezeana, huku mmoja akiwa daktari na mwingine akiwa mama mwenye mimba.

Mazingira haya ni ya shambani. Tunamwona mtu aliye na jinsia ya kiume akiwa amevalia kabuti lenye rangi nyeupe akinyunyuzia mimea dawa kwa umbali.

Watu walio na jinsia tofauti wamevalia manguo yaliyo na rangi mingi kama nyekundu, kijani, samawati, nyeusi na nyeupe huku wakiangalia madhara ya maji mingi.

Mazingira haya ni ya chooni. Tunamwona mfanyikazi akiwa amevalia shati lenye rangi nyekundu akiwa anaosha na kukamua choo vilivyo.

Mazingira hii ni ya barabarani, tunaona watu waliokusanyika kwa wingi wakiwa wamevalia nguo tofauti tofauti kama nyekundu, nyeupe, kijano na nyeusi wakisaidia waliopata ajali kwenye barabara.

Mazingira haya ni hospitalini tunamuona mtu aliyesimama akiwa wa jinsia ya kike aliyevalia nguo iliyo na rangi ya samawati akiandaa mashine ili mgonjwa aeze kuhudumiwa.

Watu wenye jinsia ya kiume wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa kwenye pamoja na kuvalia shati zenye rangi ya njano. Wanaonekana wakinawa mkono kwenye utaratibu wa hali ya juu.

Mazingira haya ni hospitalini, tunawaona watu wenye jinsia ya kike na kiume waliovalia nguo ya kijivu na nyeupe huku wakimhudumia mgonjwa aliekuja kutibiwa.

Mwanaume aliyesimama, amevalia kabuti iliyo rangi nyeupe na barakoa usoni. Anaonekana akipea mwanamke aliyeketi kwa kiti chanjo mkononi.

Mazingira haya ni ya hospitalini tunamwona mwanamke aliyetoka kujifungua akiwa amevalia nguo iliyo na rangi ya waridi huku mtoto ameshikwa na mtu aliye na jinsia ya kiume aliyevalia shati iliyo na rangi nyeusi.

Wanawake watatu, wanaoonekana kuvalia kabuti zenye rangi nyeupe, wameshikilia masanduku mekundu yenye jina Zipline, ambazo wanang'ang'ana kufungua.

Mazingira haya ni hospitalini. Tunaona dose zillizoegeshwa kwenye chupa, zilizo na rangi tofauti kama; njano, kijivu na nyeupe.

Mwanamme aliyeonekana kuwa daktari aliyevaa nguo nyeupe anaonekana kumtibu mgonjwa mwenye jinsia ya kike ambaye anaonekana kuwa na shida ya mdomo.

Mazingira haya ni ya hospitalini. Tunamwona mtu mwenye jinsia ya kiume akishika kwenye mashini iliyoko na watoto na kufunikwa na vitambaa vilivyo na rangi ya nyeupe.

Mazingira haya ni ya hospitalini, tunamuona mama aliyetabasamu akimuangalia mtoto wake aliyefungwa kwenye shuka iliyo na rangi nyeupe.

Mazingira haya ni ya hospitalini. Tunaona chupa iliyoandikwa kwa maandishi nyeusi ikiwa na rangi nyeupe na samawati kwa pamoja. Kando kuna maandishi nyeusi yaliyo kwenye karatasi cha njano.

Mazingira haya ni ya nyumbani. Tunamuona mtu aliye na jinsia ya kike akiwa ameinama amevalia shati lenye rangi ya waridi na sketi nyeusi, akichota maji kwenye mtungi wake.

Mafuriko yametanda kote, huku njia za usafiri zikisitishwa barabarani, ambapo watu wanapata wakati mgumu wakisafiri kwa mfano mwanaume anasukuma pikipiki yake ila sio kuendesha.

Mazingira haya ni ya hospitalini. Tunaona watu waliougua, huku mmoja akiwa amejifunika shuka mbili iliyo na rangi ya kijani na iliyo na rangi ya nyeupe. Huku mwengine akiwa amevalia kofia kichwani.

Mazingira haya ni ya hospitalini. Tunamwona daktari aliyevalia koti nyeupe. Amemshikilia mgonjwa mkono huku akimsaidia kuiweka vilivyo.